Mwanamke aliyeketi ndani ya treni karibu na dirisha kubwa linaloonyesha mandhari ya nje. Anaonekana akiandika kwenye daftari fulani huko akiwa na kompyuta ndogo mbele yake ya meza.

Mwanaume mwenye ndevu akitabasamu na kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo kwenye meza nyeupe. Kuna kikombe cha kahawa na mimea miwili ya ndani kwenye meza pia. Nyuma yake kuna kuta wa matofali na dirisha.

Mwanamke akitoa mkono kwa ishara ya kuaga au kusalimiana akiwa ameketi mbele ya kamera na kompyuta ndogo. Anaonekana kama anafanya video wa mtandaoni, labda ni mwalimu. Nyuma yake kuna ubao wa kijani.

Vijana wawili, mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, wameketi mbele ya kompyuta pajani. Mwanamke amevaa sweta ya pinki na miwani na anaangalia moja kwa moja kwenye kamera. Mwanaume ambaye pia ana miwani na vipokea sauti.

Kijana anaonekana akiwa amekaa kwenye meza na kompyuta mpakato mbele yake. Amevaa tishati ya kijivu na miwani na anaonekana akijishughulisha na kazi kwenye kompyuta yake.

Mwanamke akifanya kazi ana miwani na anaandika kwenye daftari huku akiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Anaonekana akitabasamu na kuzingatia kile anachokifanya.

Mwanamke mwenye nywele zilizojikunja na miwani akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta mpakato na skrini ya pili kubwa iliyosimama. Kwenye skrini hiyo kubwa kuna gredi ya picha ndogo za watu mbalimbali.

Ikoni ya kompyuta mezani yenye skrini inaonyesha ishara ya- za elimu ya mtandaoni. Kwenye skrini, kuna karatasi ya njano yenye mshale wa panya na upande wa kulia kuna baluni ya mazungumzo.

Mwanamke mweusi mwenye nywele fupi zenye msuko akiwa ameketi mbele ya kompyuta anaonekana amevaa sweta yenye rangi hafifu juu ya shati la bluu.

Kidole cha mtu, kikiguza kidole sura cha dijitali kinachong'aa, kinachoashiria kuunganisha na teknolijia, katikati ya picha kuna mduara unaong'aa wenye muundo wa teknolojia ya kisasa.

Kijana mwanaume akiwa ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo anaonekana kuzingatia kazi yake. Nyuma yake kuna bango jekundu na jeupe lenye neno nobo na mlango wa mbao.

Mchoro rahisi unawakilisha elimu mtandaoni, katikati ya mchoro kuna kompyuta mpakato iliyowazi na skrini yake inaonyesha picha ya kitabu chenye ukurasa wazi ambacho kinaonekana kuwa na video.

Mtu anayefanya kazi anaonekana kutoka nyuma. Ameketi kwenye kiti na anatumia kompyuta ndogo na skrini kubwa ya ziada. Amevaa shati la bluu.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza au mtandao. Mtu huyo ambaye anaonekana kwa nyuma amevaa shati la miraba na anaonekana akiandika kwenye daftari lililo wazi.

Dhana ya elimu na teknolojia ya kisasa. Katikati, kuna kompyuta mpakato iliyo wazi, ikionyesha picha ya kitu, kinachoonekana kama nyumba ya kujifunzia, au jengo la elimu, lenye vitu mbalimbali vinavyohusiana, na kujifunza.

Kijana wa kiume mwenye ngozi nyeusi akiwa amevaa miwani na vipokea sauti amevalia shati la rangi ya kahawia machungwa juu ya fulana nyeupe.

Mwanaume mweupe mwenye nywele za dhahabu, amevaa shati jeupe la mikono mirefu akisimama mbele ya meza iliyo na kompyuta na vitu vingine. Anaonekana akishughulika na kitu mikononi mwake.

Simu ya video au mkutano mtandaoni, upande wa kushoto kwenye kompyuta kuna mwanamume anayeonekana akitabasamu na kutoa ishara ya jembe, kwa mikono yake yote miwili. Upande wa kulia wa skrini sehemu ya nyuma ya kichwa na bega la mwanamke inaonekana.

Mazingira ya ofisi au chuo, ambapo mtu mmoja anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Kompyuta hiyo imewekwa kwenye meza nyeupe na skrini yake ,inaonyesha mwalimu wa kike anayefundisha mbele ya ubao.

Kifaa cha kielektroniki ikionyesha mchoro ya picha unaoelezea dhana ya mtandao na mawasiliano ya kidijitali, mchoro huo huonyesha kompyuta ya mezani katikati ikiwa imeunganishwa na vifaa vingine.

Mwanaume akiwa ameketi mbele ya skrini kubwa ya kompyuta, inayokuonyesha mkutano wa video. Kwenye skrini, kuna nyuso nyingi za watu tofauti zikionekana katika gridi. Mwanaume huyo anaonekana akishikilia karatasi. Labda anajiandaa kuwasilisha. Anarejelea na maelezo fulani wakati wa mkutano huo.

Skrini ya simu mahiri inaonyesha picha ya dhana mafunzo ya mtandaoni. Katika picha hiyo kuna mikono inaonekana ikitumia kompyuta ndogo na juu yake kuna skrini pepe inayoonyesha ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu ya mtandaoni.

Kielezo cha picha kinachowakilisha dhana ya kujifunza au kufanya kazi mtandaoni. Kituo kikuu ni skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha mwanamke akitoa ufundishaji.

Watu wanne labda wanafunzi au wafanyakazi wenza, wakijishughulisha na shughuli inahusia kompyuta ndogo. Kuna mwanamke kijana mwenye nywele zilizosokotwa na miwani.

Upande wa kushoto kuna mkusanyiko wa alama na vitu vinavyohusiana na elimu vinavyoelea au kupangwa kwenye ubunifu. Kofia ya kuhitimu ishara ya mafunzo ya juu na ubao mweusi , balbu ya taa, kalamu na penseli.

Mtoto mdogo ameketi mezani akitazama na labda akishiriki katika kikao cha mtandaoni kupitia kompyuta yake ndogo ya laptop . Ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni vya rangi ya waridi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za mikunjo na miwani akionekana kujikita kwenye jambo fulani. Amevalia sweta ya rangi ya matofali na anaonekana ameshika kalamu kwa mkono wake mmoja.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevaa fulana nyekundu na vipokea sauti vyeupe. Mgongo wake unaonekana wazi akielezea umakini wake kwenye skrini ya kompyuta.

Skrini ya kifaa cha kidijitali inaonyesha picha ya mikono inayoshika kalamu ya dijitali na kuandika kwenye skrini ya kifaa kingine. Chini ya picha, kuna maandishi.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi zenye mawimbi ameketi kwenye meza ya mbao mbele ya kompyuta akifanya video call akipunga mkono na kutabasamu.

Mtu anayetumia kompyuta ndogo kwa ajili ya online learning . Kompyuta imefunguka na skrini yake inaonyesha ukurasa wa kuingia kwa mfumo wa kujifunzia mtandanoni.

Kompyuta iliyowekwa pembeni na rundo la vitabu vinne vilivyopangwa juu ya meza. Vitabu vina vifuniko vya rangi tofauti, ikiwemo: nyeupe, nyekundu na beige .

Vitanda vimepangwa kwa safu mbili zikifanya njia katikati. Kila kitanda cha ghorofa kina magodoro mawili, moja juu na moja chini. Baadhi ya vitanda vimefunikwa shuka za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na nyekundu.

Maktaba ikiwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu. Watu wawili wanaonekana wakichagua kitabu kutoka kwenye rafu. Mwanga wa jua unaonekana ukiingia ndani.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vinavyojulikana kama bunk beds . Vitanda hivyo vina magodoro na shuka na baadhi ya nguo zimetandikwa kwenye vitanda.

Kundi la watoto wakiwa wamekaa kuzunguka meza kubwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu zikiashiria mazingira ya kujifunza.

Chumba kinaonekana kama sehemu cha mikutano chenye meza kadhaa za mbao zilizopangwa kwa namna tofauti na viti vichache. Kuna dirisha kubwa upande wa kushoto, vinalo ruhusu mwanga wa asili kuingia.

Sebule kubwa na safi ikiwa na sakafu ya mbao iliyong'aa. Kuna sofa kubwa la rangi ya kahawia, meza ya kahawa yenye muundo wa kipekee katikati na zulia ndogo chini yake.

Vitanda kadhaa vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma vikiwa vimepangwa ndani ya chumba. Baadhi ya vitanda vina magodoro na shuka huku vingine vikiwa vitupu.

Lango la kuingia kwa jengo. Mbele, kuna barabara ya lami, inayozunguka duara iliyozungukwa na vichaka vya kijani vilivyopunguzwa vizuri. Nyuma ya duara hilo, kuna jengo kubwa lenye paa la kahawia na kuta za rangi nyepesi.

Uwanja wa kuchezea mpira wa kikapu ukiwa na wavu mweupe na ubao wake. Umesimama katikati ya uwanja wenye sakafu ya lami au saruji iliyopakwa rangi nyeusi.

Darasa tupu lenye madawati na viti kadhaa yaliyopangwa kwa safu. Yanaashiria mpangilio wa kawaida wa chumba cha kufundishia. Ubao mweusi upo mbele wa darasa na juu yake kuna saa iliyotundikwa ukutani.

Safu ndefu ya meza na viti vingi vyenye rangi angavu kama vile nyekundu na njano. Viti vimepangwa kando ya kuta zikielekea kwenye kompyuta. Mpangilio huu unaashiria nafasi ya kufunzia au kufanya kazi .

Chumba kikubwa chenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Vitanda hivi vinaonyesha kuwa ni makazi ya pamoja, labda katika bweni la shule au kambi.

Chumba ambacho kinaonekana kama chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyotandikwa. Vitanda vimefunikwa na matandiko ya rangi ya kijani kibichi na juu ya mojawapo ya vitanda kuna chenye rangi ya waridi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda kimoja kiko upande wa kushoto wa picha na kingine kiko upande wa kulia. Vitanda vimefunikwa na shuka nyeupe.

Vitanda vinne vimepangwa vizuri. Kuna kiti na meza, zote zimepangwa vizuri. Nyumba safi za double decker ambalo ni kama la wanafunzi wa shule ambao penye wao hulala.

Kundi la wanafunzi wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu. Wengi wao, wamevaa sare za rangi nyeusi, ingawa kuna mmoja amevalia shati la rangi ya maziwa ya kahawia au rangi nyepesi upande wa mbele.

Chumba kilicho na vitanda vya ghorofa vinavyojulikana kama backbeds vinavyoashiria kuwa ni cumba cha kulala cha watu wengi kama vile bweni, chumba cha kulala cha watoto.

Wanaume kadhaa wakiwa katika nafasi mbalimbali. Wengine wanaonekana wakifanya mazoezi ya kunyanyua vyuma huku mmoja akiwa amekaa kwenye benchi akitumia vifaa vya kunyanyulia.

Jengo la ghorofa. Muundo wa jengo hili una ukombe mrefu katikati huku vyumba vikiwa vimepangwa pande zote mbili na kuwa na barabara za juu. Rangi za nje za jengo hili zinaonekana kuwa za kahawia.

Kitanda kubwa chenye shuka za rangi ya kahawia na mto mweupe. Juu ya kitanda kuna taulo nyeupe zilizokunjwa vizuri ikionyesha kuwa chumba kimetayarishwa kwa ajili ya wageni.

Msomaji amekaa kwenye meza, ndani ya maktaba. Msomaji huyo ambaye anaonekana akiwa amevalia fulana ya rangi ya blue , anajishughulisha na kusoma vitabu.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri, kuna kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na mto kikiwa na ubao wa kichwa wenye muundo wa mbao. Karibu na kitanda kuna kiti cha sofa cha rangi nyeusi chenye muundo wa kufumwa.

Chumba kinachoonekana kuwa cha kulala. Chumba cha mabweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa mbao .Vitanda vimefunikwa na shuka na mito.

Chumba chenye kitanda cha orofa kinachojulikana kama bunk bed kilichotengenezwa kwa mbao nyepesi. Kitanda hiki kina magodoro mawili; moja juu na moja chini, ingawa matandiko hayajapangiliwa.

Sehemu ya mabweni yenye vitanda vingi vilivyopangwa juu na chini. Godoro na shuka za vitanda vina rangi ya kijani kibichi na chuma cha kitanda ni cheusi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Chumba kina kuta nyeupe na sakafu ya mbao. Kushoto kuna kitanda kimoja chenye shuka nyekundu na kijamia na kulia kuna kitanda kengine chenye shuka za rangi ya zambarau.

Chumba chenye vitanda viwili kimoja kikiwa kitanda cha kawaida na kingine kikiwa kitanda cha ghorofa. Kitanda cha kawaida kiko kipande wa kushoto wa picha, kitanda cha kulia kiko kwa upande wa kulia.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kinachojulikana kama double decker .Kitanda kimetengenezwa kwa chuma cheusi na matandiko meupe safi yamewekwa kwenye ghorofa zote mbili.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Kuna ubao mweusi upande wa mbele wa darasa na ramani ya dunia au picha zingine ukutani. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na dirisha upande wa kushoto.

Kundi la watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo ,wakiwa katika tukio la riadha au mchezo ya timu katikati ya picha kuna watu wawili waliovalia fulana nyekundu wakivutana kamba.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke, wakiwa wamejishughulisha na kazi ya kielektroniki wa vifaa vidogo. Mwanaume aliye mbele amevaa shati la jeans na anaonekana akichunguza kitu kidogo.

Watu wanne walioketi kwenye meza, labda kwenye mkutano, mbele kabisa upande wa kushoto kuna mwanamke mwenye nywele zilizoshukwa na amevaa shati la rangi nyingi.

Mkono wa mtu mzima ,kumwelekeza kitu mtoto wa kiume. Mtoto anaonekana kuwa makini, na anaonekana kama anajifunza au anacheza mchezo wa kujenga. Amevaa shati la zambarau na nyuma yake kuna rafu za vitabu.

Mwanamke na mvulana wamekaa kwenye meza na mvulana anaonekana akisoma kitabu cha braille . Mwanamke huyo anamwangalia mvulana kwa tabasamu. Nyuma yao kuna ubao wenye herufi za alfabeti .

Mwanamke ana miwani na amevaa sweta ya kijivu na suruali nyeupe. Huku mtoto amevaa fulana ya buluu na kaptula. Wote wameketi kwenye viti wakiangaliana na kuonekana kujihusisha na mazungumzo.

Mwanamke akishirikiana na mtoto mdogo, ambaye anaonekana kuwa na sifa za down syndrome . wakicheza na kujifunza na vizuizi vya kuchezea.

Mwanamke ambaye ana nywele nyeusi anaongea na mvulana huyo huku akishika kalamu. Anaonekana akimfundisha na kumwelezea jambo fulani.

Kundi la watoto wadogo wakiwa wamekaa mezani wakicheza na vizuizi vya kuunganisha vya rangi tofauti. Mwanamke mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu amekaa katikati yao.

Mwanamke anayeoonekana kama mwalimu wa mtaalam akiwa ameketi karibu na msichana mdogo. Mwanamke huyo amevaa miwani na ameshikilia kidevu cha msichana mdogo. Msichana huyo amefumbua mdomo wake na anaonekana kama anafanya mazoezi ya matamshi.

Watoto wawili, mmoja akiwa amevaa sweta ya njano na mwengine sweta ya bluu isiyokolea wakiwa wameketi pamoja kwenye meza. Mtoto aliyevaa sweta ya njano ana nywele zilizofumwa na anaonekana kushika mkono wa mtoto mwengine.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana na anayeonekana kuwa na furaha; ameketi kwenye meza ya rangi ya kijani. Amevaa shati la miraba, rangi ya buluu na nyeupe.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia akiwa amevaa sweta yenye milia ya zambarau na kijivu. Anaonekana akicheza na vitu vidogo vya rangi mbalimbali.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati la buluu anasimama mbele ya ubao mweupe, akielekeza na kueleza jambo fulani kwa hadhira yake. Watu wengine wanane wameketi chini wakiwa wamevaa mashati ya buluu wakimsikiliza mzungumzaji.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza ya manjano, akionyesha vidole viwili kwa mkono wake kulia. Anaonekana akizungumza akifanya ishara kwa mtu mzima ambaye sehemu ya nyuma ya kichwa yake na bega zinaonekana upande wa kulia wa picha.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa kwenye meza, wote wakitazama kompyuta iliyowekwa mbele yao. Mwanamke ana tabasamu usoni akionyesha furaha au kudhihirika.

Wavulana wawili wakiashiriana katika shughuli za muziki. Kijana upande wa kushoto ambaye ameshikilia gita na anaonekana akipiga nyuzi. Kijana upande wa kulia ambaye anaonekana kuwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu; akishikilia kijiti cha kupiga na anaonekana akicheza ala ya muziki.

Watu wawili wazima wakimsaidia mtoto katika shughuli ya kujifunza. Mtoto wa kiume amekaa kwenye meza akishikilia kalamu ya rangi nyekundu na anaonekana akichora au kuandika kwenye karatasi.

Watu wanne, wawili wanaume na wanawake wawili, wameketi mezani na wanaonekana wakiwa wameshikana mikono, wakifanya shughuli flani inayohusisha mikono yao.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu akiangaliana na mtoto mdogo. Wote wawili wameketi kwenye meza na mtoto anaonekana kushika vitu vidogo vya rangi. Mwanamke huyo anaonekana akimfundisha mtoto kitu labda akimuonyesha jinsi ya kutoa sauti.

Msichana mdogo anayeonekana kuwa na umri wa shule ya chekechea akiwa amevaa miwani ya zambarau na fulana ya pink . Anaonekana akicheza mchezo wa kuchezea wa shanga zinazoteleza kwenye nyaya za chuma.

Mwanaume mwenye nywele fupi za rangi ya kahawia, na sifa za uso zinazofanana na watu wa down syndrome ,amekaa kwenye meza. Amevalia shati lenye milia ya pinki na nyeusi.

Kijana mweusi ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani-njano akiwa amevaa shati la kijani kibichi juu ya fulana ya kijivu na suruali ya khaki . Anaonekana akisoma kitabu chenye mwandiko wa braile kwa kutumia vidole vyake.

Mwanamke aliye na miwani na nywele fupi labda mwalimu amesimama mbele ya darasa. Anaonekana akizungumza au akielezea kitu na ameshikilia mikono yake kwa ishara labda akionyesha namba mbili.

Watoto wawili wadogo wakicheza kwenye sakafu yenye zulia la buluu. Mtoto mmoja mwenye shati la mistari na picha ya mbweha yuko mbele zaidi na anaonekana akishika kitu mkononi mwake.

Mwanamke anayeonekana kuwa mtu mzima amevaa fulana ya rangi ya zambarau iliyokolea na anatabasamu usoni akionyesha furaha. Anaonekana akimsaidia mtoto kutumia kifaa hicho.

Watu watatu wakiwa wameketi kwenye meza ndefu inaonekana kuwa katika maktaba ya kujifunzia. Mbele kabisa ni kijana mweupe mwenye nywele fupi amevaa shati nyeusi akifanya kazi kwenye daftari.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta. Mwanamke mmoja mwenye nywele nyekundu na miwani anaonekana akitazama skrini ya kompyuta kwa makini. Mwanamke mwingine mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu na shati la rangi ya waridi anaonekana akimwelezea yule mwingine.

Watoto watatu wanaonekana kuwa wanafunzi wamekaa kwenye madawati darasani. Wote wamevaa sare zinazofanana za shule zenye sweta ya rangi ya kijivu na shati la rangi ya buluu.

Mwanamke mweupe mwenye nywele za rangi ya kimanjano na miwani, akionekana kama mwalimu , akiangaliana na mvulana mdogo mwenye rangi nyeusi. Wote wawili wameketi kwenye meza na wanaangalia mchezo. Kifaa cha kuchezea chenye rangi nyekundu na njano, kilicho katikati yao.